Shamba la ndizi, ndizi imeanza kumea, kwenye matawi au ngozi ya ndizi, kuna karatasi imefungwa ili kuzuia vidudu ambavyo inakula ndizi, alafu inasababisha matunda ya ndizi iharibike na isiweze kukulwa.

Mkulima akiwa shamba lake la ndizi anakata ngunzi la ndizi. Yenye imemea ndani ya shamba lake. Mkulima huyu atapeleka hizi ndizi sokoni na aweze kupata pesa ambapo atatumia kuiendeleza maisha yake na maisha ya watoto wake.

Hapa ni zizi la ng'ombe ambalo wamefungwa ndani na kisha huwa wanapewa maji na nyasi wakiwa kwa zizi lao. Ng'ombe hawa wanakaa wana afya nzuri na wanakaa vizuri sana. Kuna gunia ambazo inaonekana zimewekwa chakula ya ng'ombe ili kusaidia ng'ombe iweze kuishi vizuri, na iwe na afya nzuri.

Sehemu ya kutengeneza maziwa na kuihifadhi, mfanyikazi anaiweka maji kwa jagi, mfanyikazi huyu amevaa sare za kikazi, amevaa glovus kwa mikono na barakoa na viatu virefu na anaweka maziwa kwa majagi.

Chumba cha kufanya majaribio. Kuna mtu amevaa sare za kikazi kisha amewekwa kichwa karatasi, ameshikilia kikombe ambacho au chombo cha kutaste vitu ambacho aliweka kitu nyeupe kisha anaongeza liquid ili aone jibu itakavyotokea.

Miti ya ndizi bado haijaletea ndizi lakini imesimama na ikanawiri. Inaweza kuwa ndizi ilitolewa siku karibu na wanaongoja iweze kuzaa matunda mengine.

Ganda la ndizi limeiva ambapo kuna yaliyo iva. Ndizi hizo zimepelekwa sokoni ili kuuzwa

Shamba ambalo limekaa limegonjeka, shamba hili linaka limepitiwa vitu mingi kama kuwa na jua mingi au kutopewa maji. Hili shamba ni dala ya kuonyesha kuwa haina maji mingi ya kusimamia au inaweza kuwa kuna sehemu ambapo ni jua kali.

Katika shamba wafanyikazi wanatoa miganda ya ndizi ili waweze kuipikia wafanyikazi wa shamba lao, huku wamekusanya ndizi mingi na anatoa miganda, kisha ameweka kwa sufuria kubwa, anataka kuitengeneza ili aweze kula. Ndizi ina afya pia inasaidia.

Katika zizi la ng'ombe, ng'ombe ambazo ni za aina ya ng'ombe ya kutoa maziwa yamewekwa kwa zizi na kila ng'ombe inakamuliwa, kuna mashine wanatumia kukamua ng'ombe wameeka kwa matiti ya ng'ombe na kisha inawekwa kwa jagi, maziwa inatoka huko juu, wanasafisha, wanaweza kusafirisha na kuiuza au kuiweka kwa matumizi ya baadaye ikihifadhiwa.

Mkulima ambaye amesimama katika shamba lake. Ameshikilia mkono kwa kundi la ndizi ambazo zinakaa zimekuwa sawa. Zinaweza kukulwa ama kuziuza , mkulima huyu shamba lake limenawiri na liko sawa katika afya , anaenda kuliunza ndizi hili na kisha kupata pesa.

Watu ambapo wanaweka maziwa kwa mashine ya kuchemusha maziwa na kutengeneza maziwa kwa matumizi ya baadaye na kuziihifadhi. Wamevaa barakoa na nguo kubwa au overoli kisha wanashika jagi na wanaiweka kwa. Waliweka kichumbuu ili kuzuia uchafu wote.

Kwenye viwanda vya kutengeneza maziwa, maziwa yaliyoletwa kutoka shambani kwa ng'ombe iliyo letwa kwa jagi, kisha maziwa haya yanatayarishwa na kukaushwa kwa matumizi ya baadae. Maziwa haya yanakamuliwa kutoka ng'ombe ambazo ni za maziwa.

Ngombe wapo kwenye zizi lao. Karibu nao kuna mahali pametengwa ili waweze kunywa maji.

Kundi la ndizi ambalo limeshikana .Ndizi hili linakaa haijaiva sana kwa kukulwa. Zimeletwa pamoja ili ziwekupelekwa kwa sokoni na kisha .Watu washamba, wakulima waweze kupata pesa.

Gunzi la ndizi katika shamba, shamba hili limenawiri sana na linakaa shamba nzuri, ndizi imesimama kwa miti yake na imemema vizuri na wakulima wanaweza kung'oa na wapeleke sokoni, ili wapate pesa ya kuendelesha maisha yao na maisha ya watoto wao.

Maziwa mala. Haya ni maziwa ambapo yamewekwa mahali na zikakaa kisha ikawa maziwa kama vile yogurt . Maziwa hili inaweza kukorogwa na ikunywe baadaye na mtu anaweza weka sukari na kisha akunywe, au kutengeneza vitu vingine. Lakini ni nzuri maziwa iweze kuhifadhiwa kwa viwandani kwa matumizi ya baadaye.

Katika shamba hili kuna mama na baba na mpiga picha, ambapo wamekusanya ndizi za shamba lao wanaiweka wanaipanga vizuri na kuifunga ili waweze kuisafirisha kisha waweze kuuza na kupata pesa ambalo litawezesha kuendelea shamba lao, ndizi hili linakaa lina afya nzuri.

Mama mkulima ambaye amekaa ndani ya shamba lake. Shamba hili lina mahindi na mimea zingine ambazo ni ndogo ndogo. Amekaa chini anafurahia na shamba lake liko sawa, ina afya nzuri.

Ng'ombe ambapo wamekufa. Katika ardhi hili, inakaa ni ardhi kavu au kame ambapo haina maji. Au inaweza kuwa ng'ombe hawa wamepewa dawa ambayo si yao, wakakula kitu mbaya, picha wamekufa wote. Daktari hawakupelekwa kwa daktari ambapo wanafaa kufuatilia afya ya ng'ombe.

Kila ndizi, yaani mikono mingi ya ndizi ambazo zimetolewa kwenye mashambani na ikaletwa pamoja. Hizi zikipelekwa kwa sokoni, inaweza kusafirishwa kwa gari au namna ingine ili baadaye huwa wenye shamba waweze wakulima hawa waweze kupata pesa.

Maziwa ambapo imewekwa moto na ikachemshwa. Hii inatumiwa kutengeneza vitu tofauti kama vile maziwa mala, ambapo inaweza kutumiwa baadaye. Inaweza kutumiwa baadaye kwa kukula au hata inaweza kuwa inakula tu sasa hivi. Kwa hivyo, maziwa ikiharibika mtu anaweza ikachemsha na akafanya vitu zingine kama beremende.

Mkulima katika shamba lake amefunga miguu za ng'ombe zake pamoja, kisha yeye ameketi chini na ameshika jagi kwa kukamua na anafurahia sana.

Shamba ambalo limekaa limekauka sana. Shamba hili liko kwa ardhi safi ambayo haina maji na mkulima amekuja kupatia maji na ndizi hapo imekaa mbaya sana jinsi haikumea vizuri, au hakunyunyizia maji wala dawa la kuzuia au kufanya shamba lake linawiri vizuri.

Mtu wa bodaboda ambaye anachota maziwa katika mashamba ya wafugaji wa ng'ombe na wanyama, ana jagi ambazo anaziweka maziwa haya kisha kusafirisha kwa kampuni ya kuhifadhi haya maziwa na anaweza kurahisisha biashara ya maziwa, yaani anatoa kwa wafugaji akipeleka kwa kampuni.

Hizi ni aina mbili za ndizi mbili. Haya ndizi mbili zimeiva sana na iko tayari kukulwa. Kuna mmoja ambapo kwa upande wa mwito imekuliwa kidogo na dudu na zimepanuliwa zimepanuka. Hii inaweza kusababishwa kwa dawa ambapo wametumia kwa kunyunyizia shamba lao.

Shamba la ndizi. Kwenye shamba la ndizi kuna gunzi la ndizi nyingi ambalo limemea kwa mikono. Katika kila miti kuna gunzi la ndizi. Ndizi haya yatanunuliwa kwa soko baadae, wateenda kupeleka soko ili wauze na kisha kupata dafu. Ndizi, shamba la ndizi haya imepangwa kwa laini ili iweze kupata maji.

Shamba la ndizi, shamba hili la ndizi limeungua, ya kwamba mkulima huyu hakutibu shamba lake au amekosa maji au alikosa kunyunyulia dawa ili shamba isikuwe ivyo na pia inaeza kuwa shamba limekosa madini nutrients yaani.

Kuna mtu ambapo amefungua ndizi akatoa guzi la juu, kisha ameishika kwa mikono akiangalia. Na kando yake kuna ndizi mingi yaani mikono za ndizi ambazo amezieka karibu yake.

Katika zizi la ng'ombe, mkulima amevaa ovaroli na amebeba kitu ambapo ameweka dawa ya kunyunyuzia ng'ombe na kumpaka yeye mwili ili vidudu ambavyo vinakula na vinanyonya damu ya ng'ombe yake ikufe. Kwa hivyo, yeye pia amevaa barakoa na akaweka kofia kichwa ili kuzuia dawa hii isi.

Mkulima katika shamba lake na mkulima huyu mkono wake tu ndiye anaonekana ameshika mbegu inakaa ni mbegu wa maharagwe na imekulwa na dudu kumaanisha kuwa shamba lake inataka matibabu aweze kunyunyizia dawa ili kuzuia madudu hawa ambapo wanakula shamba lake.

Shamba la ndizi. Shamba hili limenawiri sana na ndizi yake imeimea na iko tayari kuiva kisha wanaweza kupeleka sokoni waweze kupata pesa. Hii ni gunzi la ndizi kwenye mikono ya ndizi yaani ndizi nyingi sana ikimea kwa mti wa ndizi katika shamba.

Mikono za ndizi ambazo zimeletwa pamoja, ni ndizi mingi. Ndizi hili linakaa limeiva sana, limekuwa sawa na ina afya nzuri. Haikuharibika. Kisha wanapeleka sokoni ili waweze kuuza na wapate pesa kujisaidia kwa familia zao.

Matunda ya ndizi ikiwa na maganda yake imetolewa kwa shamba, shamba ambalo linakaa ni shamba lenye afya nzuri. Ndizi haya yanaweza kusafirisha kwa nchi tofauti au zinaweza kuuzwa ndani ya nchi ili waweze kupata pesa wenye shamba.

Katika shamba ambalo limepandwa vizuri, ikamea na inanawili. Hili ni shamba la ndizi lakini haikumea sana ya kwamba inaonekana ilipandwa tu siku karibu. Na ni shamba ambalo inaendelea kukua.

Ng'ombe aina za kutumia kupata maziwa wamekufa. Ng'ombe hawa wamefura sana na wamefungwa shingo kuonekana kuwa walikuwa ng'ombe ambazo zinakaa nyumbani. Ng'ombe hawa wanaweza kuwa wamepea kitu sumu au kukunywa maji isiyo safi.

Miti za ndizi ambazo zimekauka. Miti hii ama shamba hili limepandwa yenye ukavu na pia hawakupewa maji ya kutosha na pia hawakunyiziwa dawa ili kuzuia. Miti haya yakauke na pia majani yaka yenye ime uliwa au imeakuliwa na wadudu.

Viwanda vya kutengeneza maziwa huku wanapanga maziwa kwa jagi ambazo zimeletwa katika shamba la kulinda wanyama na kufuga ng'ombe. Maziwa haya yanachemshwa kutengenezwa na kisha kubakishiwa iweze kupitishwa mahali mbalimbali na kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadae.

Mfugaji wa ng'ombe anakamua ng'ombe zake lakini ako kwa glovu wala akai nayo vizuri, huyo amevaa nguo na sare za kukamua ng'ombe lakini hakuvaa glovu akihakikisha kuwa virusi haviingii kwa maziwa yake.

Mimea iliyoharibiwa na vidudu. Mimea hii imeshamea maradhi ambapo haikupata tabibu vizuri na mtu wa kuitengeneza na kupea dawa ili aweze kuzuia vidudu ambavyo vinakula mahindi yake.

Ng'ombe katika zizi, na kuna mtu ambapo ameshikilia paipu ya maji anakaa anaosha ng'ombe. Ng'ombe ni nzuri ioshwe kwa kufuatilia afya yake na wakulima hao wanaweza kupata maziwa ambapo ni sawa kwa kuangalia afya ya ng'ombe.

Mtu anajikaza anabeba ndizi ili aiweke kwenye gari ama anaitoa kwenye gari huyu mmoja ameinama. Ndizi hizi hazijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Sokoni ndizi analetwa kutoka mashabani ili wenye kununua waweze kupata.

Ndizi ambalo imetolewa ganda la juu au ngozi yake ya juu. Ndizi huyu kuna mtu ameshika kwa mkono, kisha ndizi hii inakaa ikona chafuchafu au kuna virusi vimeingia na imekatwa mbele na sehemu ya kwanza na ya juu na ya chini.

Pikipiki ambayo inasafirisha jagi yenye iko na maziwa, maziwa haya yamekamuliwa au yakatolewa kwenye ng'ombe katika zizi katika shambani na maziwa inaweza kupelekwa kwa mahali ambapo wanatengeneza maziwa, wanaihifadhi vizuri kwa matumizi ya baadaye na wao wanalipwa.

Zizi la ng'ombe. Mtu mmoja anasimama akitoa ishara ya mkono. Kando yake ni ng'ombe ya maziwa. Ng'ombe hii inakula na ni kama saa hii inaoshwa na mkulima huyu. Ng'ombe hii hutoa maziwa mingi na inaonekana ni ng'ombe ya gredi.

Kifaa cha kuhifadhi maziwa, maziwa yakitolewa ng'ombe, kwenye mashambani, yanahifadhiwa ili yaweze kutumiwa kwa matumizi ya baadae, hii inasaidia wakulima waweze kupata pesa ya kuendeleza maisha yao na pia yanaweza kutumiwa kama biashara.

Mtu aliyevaa kofia, koti na suruali, amesimama anaweka maziwa kwa mitungi ambazo ameweka gari aina ya keke. Maziwa haya yanasafirishwa kwa mahali ambapo wasahihi nadhifisha wataweza kuinadhifisha na kuiweka vizuri kwa matumizi ya baadaye na kusiusa.

Mkulima mmoja katika shamba lake la mahindi. Mkulima huyu anafurahia sana. Shamba lake limenawiri vizuri. Mkulima amebeba juu ngozi la mahindi kwa mikono yake kuonyesha kuwa ana mabegu mazuri.

Haya ni ndizi, ndizi ambayo maganda yake ina mapakumapaku kuonyesha kuwa inaweza kuwa imekulwa na vidudu, kwa hivyo shamba hili linataka lipewe dawa ili kuzuia vidudu ambavyo vinakula shamba na kisha kufanya matunda yasiwe yanalika baada ya kuletea magonjwa kwa watumiaji wa shamba hili.

Hapa ni shamba la ndizi. Ndizi imemea vizuri na inakaa ina afya vizuri. Upande mmoja ime toa matunda ikanawiri vizuri na upande mwingine bado haijatoa matunda ya ndizi.

Katika sehemu ya viwandani vya Kutengeneza maziwa maziwa yanatolewa uchafu kwa kuweka kwa vitu kama vichungu kisha inatengenezwa kwa matumizi ya baadaye maziwa hata yametolewa kutoka shambani kutoka kwa ng'ombe na watu wanapata pesa kupitia kwa ununuzi wa maziwa haya

Ngozi la ndizi katika shambani , ndizi hili limemea , ni ndizi ambalo halikuiva sana lakini ikiiva badaye wanaweza kuipeleka sokoni wauze waweze kupata pesa ili waweze kusaidiana.

Kundi la ndizi ambzo zikaletwa pamoja kutoka shambani. Ndizi hizi zitapelekwa sokoni baadaye na waweze kuuza ili wapate pesa ya kuendeleza maisha yao na pia kuimarisha shamba lao. Ndizi hizi zimeiva sana na zikosawa kukuliwa.

Ndizi yamekuwa vizuri kwenye shamba, yameiva nyingine kwa vile rangi yake ni majano na zingine hazijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Mkulima anafaa kuivuna na kuipeleka sokoni ili apatepesa.

Mtu ambaye anakamua ng'ombe na kwenye zizi lake. Huyu amefunga ng'ombe miguu zake za nyuma ili aisimpige teke. Kisha ameweka jug chini na akaketi. Ana ameshika matiti ya ng'ombe na anakamua maziwa kwa kutumia mikono yake.

Sehemu ambayo imetengewa ya kufikia maji na kutoa maji kwa kisima. Sehemu hii ni sehemu ambapo watu wa shamba hili wanakujia maji, au maji yao imetokea. Yaani kuna mfereji hapa, ambapo umetoka kwenye kisima.

Pikipiki ambapo wamezibeba majagi ya maziwa. Maziwa haya yanapelekwa kwenye viwandani ya kutengeneza maziwa ili kuzihifadhi kwa matumizi ya baadaye.